Hapa kuna maelezo ya kuchunga misitu yetu tena kuchunga afya yetu huko mbeleni. Hii kuna unasema kuwa tunafaa kuwatunza wanyama pori. Tena miti hatufai kuzikata ili tupate afya njema tena hewa safi kwenye maisha yetu.

Hili ni darasa la wanafunzi hasa wanafunzi wa shule ya upili. Inaonekana kuwa wamepanga darasa lao kwa utaratibu. Inaonekana kuwa walikuwa wanafanya kazi yao kwa makundi. Darasa hili ni safi sana. Pia huwasaidia wanafunzi kupata mazingira mazuri ya kusoma bila masumbuko katika darasa lao.

Hapa ni michezo , watu ambao ni walemavu wanaonekana kucheza footbali,(css), wengi wao hawatembei , wanaonekana kuwa na bidii sana, tena wanaonyesha kuwa wanatalanda, tena wanaweza kucheza kama watu ambao ni wazima. Hii inawasaidia kupata pesa ya kujisaidia.

Hapa ni shuleni. Uko kuna vitu ambavyo watoto wanachezea. Hapa kwenye uwanja ambapo watoto wanacheza ni safi sana. Hii husaidia watoto kutopatwa na magonjwa ovyo ovyo. Tena kuna maua ambayo imefanya uwanja hii kumeremeta vizuri sana.

Huu ni mlango na ni mlango wa darasa huku shuleni. Hapo mlangoni kumeandikwa kuwa ni darasa la kidato cha kwanza R pia hivi unaweza kufahamu kwa sababu huko juu kumeandikwa ni darasa gani.

Hapa ni shuleni hapa kwenye ukuta wa shule imeandikwa kuwa katika shule yetu tunatii ratiba ya shule ,tunatembea kama umoja, tunatii kila kitu shuleni pia walimu tena shuleni kila mtu anajua lengo lake.

Jengo za gorofa. Pia zinaonekana kuwa ni madarasa za wanafunzi. Inaonekana kuwa hizi ni hii ni shule ya wanafunzi wengi sana. Pia imejengwa kwa hali ya juu sana. Wanafunzi wanaweza pata mahali pazuri pa kusomea bila masumbuko.

Hapa ni shuleni, na humu kunaonekana kuwa kuna maua ambazo zimepanda hapa, kwa utaratibu msuri. Pia, pendera imeegeswa, pahali pasuri. Huko kunao tangi, ambayo inabepa maji.

Watu ambao wanaonekana ni walemavu alafu wamevalia nguo za mchezo inaonekana kuwa hawa watu ni wachezaji alafu wamekaa katika uwanja wa wachezaji alafu kunao kochi wao ambaye anaonekana kuwapatia nguvu hao wachezaji ambao ni walemavu.

Hii ni karatasi ya watoto wa shule ya msingi, inaonekana kuwa hili ni somo la dini maswali inaonekana kuwa inahusu. Bibilia hii inaonyesha kuwa mwalimu ameweza kusahihisha karatasi hili na kuna zenye amepata na tena kuna zenye mwanafunzi huyu amenoa.

Hili ni mlango wa darasa, inaonekana kuwa huku ni shuleni. Hii mlango imeandikwa ni darasa la kwanza cha, pia mlango huku umeandikwa mwalimu wana bae analifunza darasa hili. Hii inawasaidia wazazi sana sana kujua mwalimu wa watoto wao pia husaidia kupata darasa kwa haraka.

Hapa kuna watu ambao wamevalia nguo nyekundu, huku kwenye vijwa vyao kwa wamama wamevalia mashanga tena wanaume wamevalia kofia tena kuna watu ambao ni walemavu. Huu ni mchezo ambao unafanywa na watu kuonyesha jinsi wanavyoishi kwenye maisha yao.

Hapa panaonekana watu ambao wamevalia sare zinazofanana. Watu hao kwa wingi ni watu wenye wamevalia mashanga kwenye mashingo zao, wanapendeza sanaa. Pia ni watu walemavu. Moja wao amebeba bendera ya Kenya kuonyesha pia wao wanaitunza uzalendo wa nchi yetu.

Hii ni mtihani wa mtoto mdogo, ambaye anaonekana kua yuko chini ya darasa la tatu. Hili ni somo la hesabati ambapo anachanganua na kuongezaa. Hesabu ni muhimu sanaa kwa maisha yetu kwsababu huwezi fanya kazi bila hesabu.

Wanariadha ambao wanaonekana kuwa wanakimbia resi zao. Inaonekana kuwa Kuna washindaji wanashindana kulingana na nchi zao, watu Hawa wanaleta dhamana kubwa katika nchi yetu kwa sababu nchi yetu ya Kenya ni nchi kubwa lenye wanariadha wengi katika maisha yetu.

Ni jengo ambalo linaonekana kuwa ni la shule. Pia hukiona katika mlango zimewekwa makaratasi zinazo onyesha kuwa ni darasa gani na Kuna wanafunzi wangapi. pia imeandikwa kwa ,Iko na virembesho zinafanya uwanja Wa shule kuvutia na kuleta hewa safi kwa wanafunzi.

Hili ni darasa. Hasa kwa mashule za upili ama viuo vikuu. Inaonyesha kua hili ni darasa kubwa lenye wanafunzi wengi kwa sababu ubao ni mkubwa sanaa. Ubao husaidia kufunza wanafunzi wengi kwa sababu mwalimu anaweza akaandika huko na kuwafunza watoto ili waelewe mambo wanayofunzwa zaidi.

Hili ni darasa ambayo linaonekana kua linawamafunzi. Pia kuna madawati na viti ambazo zimepangwa vizuri. Darasa hili ni safi sanaa kwa sababu wanafunzi wanafaa kusomea pahali pasafi. Pia kunao ubao ambao umeandikwa huko mbeleni ili kusaidia wanafunzi kujifunza.

Hapa ni shuleni. Kunao madarasa ambazo zimepangwa hapa vizuri. Pia hapa nje kunao maua ambazo zimekatwa kwa utaratibu mzuri. Pia nyasi hapa inaonekana kuwa imekatwa kuwa ndogo.

Hili ni jumba ambalo linafanyiwa mazoezi, kuna vyombo vingi ambavyo watu wanatumia kufanya mazoezi, kuna mama ambaye anaonekana kuwa amevalia nguo za kufanyia mazoezi, anaonekana kuwa amechoka sana kwa kufanya mazoezi, tena anaonekana kuwa ni mtu mwenye ulemavu.

Darasani, kunaonekana kuwa kuna kazi ya ziada, pia kuna majina za miezi. Inaonekana kuwa hili ni darasa la wanafunzi wa chekechea kwa sababu maneno yanayoandikwa huku ni za watoto wachanga ambao bado wanafunzwa kusoma pia kuandika.

Hapa ni uwanja wa kucheza. Watu wanaonekana kama wamekuja kushuhudia mashindano. Watu wanakuja kushangilia timu yao. Hapa Kuna mtu ambaye kuonekana kuwa na ulemavu wa macho tena ni wa nchini humu. Tena Kuna mtu ambaye amemshikilia mkono baada ya kucheza.

Hapa kunaonekana ni shuleni, shule hii ni ya ghorofa ghorofa tatu imepakwa rangi vizuri tena milango imewekwa makaratasi ambayo inaonyesha hili ni darasa ngani humu njee Kuna maua mazuri pia pahali pa kupita ni nzuri hii uwapa wanafunzi kupata sehemu nzuri ya kusomea.

Hili ni ofisi mbayo vitu huchapishwa hasa kule shuleni. Pale kunao sekritari hizi vitu hutumika sana kompyuta ili kupata kuunda vitu vya shule kama mtihani, barua za wazazi na vitu kadha.

Hapa ni mtoni na kuna mtu ambaye anaonekana akisafiri kwenye meli. Huu ni mchezo ambao unashiriki, unashirikiwa humu nchini na pia watu wengi wana talanta kuhusu huu mchezo.

Hapa ni mtoni na huyu ni mama ambaye anaonekana akiwa na ulemavu. Anaonekana akicheza mchezo wa kuendesha meli. Ata ingawa ana ulemavu ana talanta.

Huyu ni mama anayeonekana kuwa ako kwa chumba la mazoezi. Yuko hapa kufanya mazoezi ili kujenga mwili wake. Mazoezi ni muhimu sana katika maisha yetu. Sasa huyu mama pia ako na ulemavu mdogo, ingawa pia hufanya kazi zake za kujenga mwili.

Hapa ni darasani. Darasani humu kuna karatasi ambayo imewekwa huko kwenye ukuta, ambayo wanafunzi wanaisomea na kujua mengi. Tena hapa kuna kabati ambayo wanafunzi wanatumia kueka vitabu vyao ili viwe salama, tena chini humu darasani iko salama.

Hiki ni kitabu, kitabu hiki inaonekana kuwa ni ya wanafunzi wa shule ya msingi, inaonyesha jinsi ufamilia inafaa kula tena jinsi ya kuvalia nguo tena huko kuna jinsi ya ku, kutengeneza kitanda, hii inaonyesha kuwa ni sa ni sa ...

Hii ni karatasi, karatasi hii inaonyesha jinsi ya kutumia vitu ambavyo havitumiki kutengeneza vitu vingine, kama vile matakataka inaweza ikatengenezewa vitu vya kubebea vitu tena.

Hapa ni shuleni. Pia hapa inaonekana kuwa ni kwa gwaride kwa sababu kuna bendera. Pia kuna miti ambazo ni nzuri sana. Uwanja wa shule unaonekana kuwa ni safi. Kule kando kunaonekana madarasa. Huu ni uwanja ambao husaidia wanafunzi kupata hewa safi na kuwa na masomo bora.

Hapa ni kabati ambayo hutumiwa kuhufadhi vutabu nyumbani, Kila kabati inaonekana kuwa na kitabu moja moja. Hii unaweza ukaichukua uitumie nyumbani ama hutumika sana sana kule shuleni kuhufadhi vitabu vya wanafunzi kwenye maktaba ili wanapoenda kusoma huko wanapata vitabu kwa haraka ipasavyo.

Hapa kuna tarakilishi mbili hapa kwenye tarakilishi kuna karatasi zenye rangi tofauti. Inaonekana kuwa hapa ni pahali ambapo wanafunzi wanaweza kujifunza kutumia tarakilishi, hii inasaidia kwenye maisha yao hapo mbeleni kujua kutumia kiteknolojia ya kisasa kufanyia kazi ambazo wamezisomea.

Hapa ni darasani, darasa hii inaonekana kuwa ni ya wanafunzi wa chuo kikuu, huko kandokando kunaonekana matarakilishi, yaonekana kuwa hili ni darasa ambalo wanatumia wanafunzi ambao wanajifunza kuhusu teknolojia ya kisasa na hivyo wanafanya somo la tarakilishi.